Kuna wachezaji wa mpira katika hiki kikozi cha timu ya Tusker, inaonekana wamefunga bao, ndio maana wanasherekea, hii timu inaweza kuwa nchini Kenya ama Tanzania kwa maana hizo ndio nchi zinapenda mpira.